Tangazo la pembejeo za kilimo ambalo ni mbolea za asili ikiwa na picha ya mmea uliostawi vizuri kutoka katika kopo, lililo na udongo uliochanganywa na mbolea hiyo, kukiwa na namba za simu kwa ajili ya mawasiliano kwa yeyote atakayehitaji bidhaa hiyo.

Dawa za mifugo maalumu zinazotumika kwa kuku, zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika boksi la karatasi ngumu; ili zisiweze kuharibika, kukiwa na maandishi yenye jina la dawa hiyo, pamoja na picha ya kuku wawili.

Dawa ya kimiminika ya wanyama, kama vile mbwa na paka, ikiwa imehifadhiwa katika kopo lililotengenezwa kwa plastiki, pembeni kukiwa na boksi la karatasi ngumu ambalo huhifadhi kopo hilo, likiwa lina maandishi yenye jina la dawa pamoja na matumizi.

pembejeo za kilimo pamoja na dawa za wanyama zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika makopo na kupakiliwa ndani ya maboksi yaliyotengenezwa kwa kutumia karatasi ngumu, katika boksi hilo kila mmoja likiwa na idadi ya chupa pamoja na ujazo.

Dawa kwa ajili ya wanyama wa kufuga, maalumu ikitumika kwa mbwa, ikiwa imehifadhiwa vizuri katika boksi lililotengenezwa vizuri kwa karatasi ngumu, kukiwa na maandishi juu ya karatasi hilo yenye maandishi ya jina la dawa hiyo, picha ya mbwa, pamoja na matumizi yake.

Dawa ya mifugo maalumu inayotumika kwa ng'ombe ikiwa imehifadhiwa vizuri katika kichupa kidogo cha plastiki na kufungwa ili isiweze kumwagika. Pembeni kukiwa na boksi linalohifadhi chupa hiyo lililoandikwa dawa ya jina hilo pamoja na namna ya kutumia.

Dawa kwa ajili ya wanyama wa kufugwa kama vile paka na mbwa, ikiwa imehifadhiwa katika kichupa kidogo na kufungwa vizuri ili isimwagike, pembeni kukiwa na boksi lililotengenezwa karatasi ngumu, linalohifadhi chupa hiyo likiwa lina maandishi yenye jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Mama akiwa ndani ya duka dogo linalouza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo, ambazo zimehifadhiwa katika chupa za plastiki zingine zikiwa katika mifuko, ambazo zimepangilia katika rafu zilizopo ukutani.

Wateja wakiwa ndani ya duka linalouza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo wakiwa wanapatiwa huduma ya bidhaa hizo ambazo zipo juu ya meza, ambazo zimehifadhiwa katika makopo ya plastiki.

Dawa kwa ajili ya wanyama wa kufuga kama vile ng'ombe, kondoo, mbuzi, kuku, ambayo inatumika kutibu magonjwa mbalimbali ikiwa imehifadhiwa katika kopo la plastiki na nyingine ikihifadhiwa katika pakiti ya plastiki.

Jengo kubwa na zuri la ghorofa mbele likiwa lina maduka yenye mageti makubwa ya chuma. Juu kukiwa na bango ambalo linaonyesha kuwa pembejeo za kilimo zinapatikana mahali hapo, pamoja na dawa za wanyama.

Dawa ambayo inaua vijidudu kama vile: kupe, chawa au mbung'o, ambao huishi kwenye manyoya au ngozi za mifugo, kama vile: ng'ombe, nguruwe, kondoo, mbuzi, ikiwa imehifadhiwa katika chupa ndogo ya rangi nyeupe.

Dawa ya kuaminika ambayo inatumika kutibu wanyama maalum inayotumika kwa mbwa na paka ikiwa imehifadhiwa katika kichupa kidogo kilichofungwa iliisimwagike, pembeni kukiwa na boksi ambalo hutumika kuhifadhia chupa hiyo.

Pembejeo za kilimo ambazo ni mbolea itokanayo na kinyesi cha wanyama, zikiwa zimehifadhiwa sehemu nzuri na mkaka akiwa anabeba mbolea hizo na kuziweka katika makapu ili kupelekwa mashambani.

Dawa ya mifugo kama vile kondoo na ng’ombe ikiwa imehifadhiwa katika chupa na kufungwa vizuri ili isimwagike. Pembeni kukiwa na boksi lenye jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Dawa kwa ajili ya mifugo maalaumu kwa kondoo na mbuzi, ambayo ina madini maalumu yanayosaidia ukuaji wa mifugo hiyo, ikiwa imehifadhia vizuri katika karatasi ngumu, kukiwa na jina la dawa hiyo pamoja na uzito wa kilo moja.

Dawa ya kimiminika ya wanyama wa kufugwa kama vile mbwa na paka. Ikiwa imehifadhiwa katika chupa ndogo na kufungwa vizuri, ili isiweze kumwagika, pembeni kukiwa na boksi ambalo huhifadhi chupa hiyo.

Dawa ya wanyama maalumu inayotumika kwa mbwa, ikiwa imehifadhiwa vizuri katika boksi liliotengenezwa kwa karatasi ngumu, nje ya boksi hilo kukiwa na jina la hiyo dawa, picha ya mbwa pamoja na namna ya kutumia.

Wakulima wakiwa katika shamba lenye miti mingi ya zao la kahawa ambayo hupandwa kwa ajili ya biashara, wakiwa makini katika kuchunguza au kuchuma mbegu hizo na kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Mwanaume akiwa amechuchumaa kwenye shamba lililooteshwa miti mingi ya mipapai, ambayo hutumika kama zao la biashara, akiwa anakagua mapapai machanga yaliyoota, kama yako tayari kwa ajili ya mauzo.

Wakulima wakiwa katika mazingira ya shamba lililopandwa zao la mahindi wakiwa wanavuna zao hilo kwa kukwanyua kutoka katika mmea, kumenya maganda na kuhifadhi katika vikapu vikubwa ili kupelekwa masokoni kwa mauzo.

wakulima wakiwa katika shamba kubwa wakifanya shughuli za uvunaji wa zao la mahindi, wakiyakwanyua kutoka katika miche yake na kuyamenya maganda, na kuyatandika katika jua ili yakauke, yawe tayari kupelekwa masokoni kwa mauzo.

Kijana wa kiume akiwa amechuchumaa katika shamba lenye miti mifupi ya mipapai ambayo huzalisha mapapai hayo kwa ajili ya biashara, ikiwa bado haijakomaa vizuri ili ipelekwa sokoni.

Zao la mahindi kwa ajili ya biashara, likiwa limechumwa kutoka katika mimea na kuning'inizwa katika fito refu zilizotengenezwa kwa miti, ili iweze kukauka na kupelekwa masokoni kwa mauzo.

Mwanamke akiwa amesimama juu ya mbegu nyingi za zao la kahawa kwa ajili ya biashara. Akiwa ameshikilia beleshi analotumia kuchota mbegu hizo na kuhifadhi katika magunia, ili kupelekwa viwandani kwa maandalizi, kisha kupelekwa masokoni.

Wakulima wakiwa katika shamba kubwa lililopandwa viazi kwa ajili ya biashara, wakiwa wanafanya shughuli za uvunaji wa zao hilo, wakichimba chini na kukusanya katika makundi, ili kuwa tayari kwa kupelekwa sokoni kwa mauzo.

Zao la nyanya zilizooteshwa kwaajili ya biashara, zikiwa zimestawi vizuri kutoka katika miche mirefu, iliyopandwa katika vifurushi vidogo vyenye udongo wenye rutuba pamoja na unyevuunyevu.

Kijana akiwa katika shamba lenye miti mingi ya mipapai akiwa anachuma tunda hilo alikague, ili kama lipo tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa mauzo.

Kijana wa kiume akiwa katika zoezi la uandaaji wa zao la mahindi kwa ajili ya biashara, akiya anika katika sehemu yenye uwazi mkubwa, kwa kuya sambaza ili yaweze kupigwa na mwanga wa jua ya kauke na kupelekwa masokoni.

Migomba mingi ikiwa imeoteshwa sehemu moja ambayo huzalisha mikungu yenye ndizi ambazo ni zao la biashara, zikiwa zimekomaa na ziko tayari kupelekwa masokoni kwa mauzo.

Zao la nyanya zilizopandwa kwa ajili ya zao la biashara, zikiwa zimestawi vizuri kutoka katika mimea mirefu ya rangi ya kijani. Nyanya hizo zikiwa zimechanganyika rangi nyekundu na kijani.

Vijana wawili wakiume wakiwa wamesimama katika shamba, lenye mti wa muembe uliopandwa kwa ajili ya biashara, wakiwa wanachuma matunda hayo na kuyakagua, kama yako tayari kwa ajili yakupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo .

Mbaba akiwa amechuchumaa katika shamba kubwa lililooteshwa viazi kwa ajili ya biashara, akiwa anachimba viazi hivyo kutoka katika udongo, akivikagua kama viko tayari kwa kupelekwa masokoni tayari kwa mauzo.

Zao la ndizi ambalo huoteshwa kwa ajili ya biashara, zikiwa zinastawi kutoka katika mikungu ya ndizi, ambayo hutoka katika migomba na migomba hiyo ikiwa imepandwa katika mashamba.

Wababa wawili wakiwa wamechuchumaa katika shamba lililo pandwa zao la nyanya kwa ajili ya biashara, wakiwa makini wakikagua zao hilo kama liko tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa mauzo.

Kijana wa kiume akiwa amebeba toroli lililotengenezwa kwa chuma, likiwa limejaa pilipili za rangi nyekundu, njano na kijani kwa ajili ya biashara zikiwa tayari kwa kupelekwa masokoni.

Ulimaji wa zao la nyanya kwa ajili ya biashara, zikiwa zimechumwa kutoka katika mimea iliyopo shambani na kukusanywa sehemu moja ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Kundi la watu wa rika na jinsia tofauti, wakiwa wameketi chini wakichambua mbegu za kahawa zilizomwagwa sehemu hiyo, na kuzipangilia katika magunia ili kupelekwa viwandani kwa ajili ya usindikaji.

Msichana, akiwa amechuchumaa katika maeneo ya shamba, akiwa ameshikilia zao la viazi kwa ajili ya biashara, ambavyo vimekomaa na kuchimbuliwa katika ardhi, kukusanywa katika makundi makundi na kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba lenye miti mirefu, lililooteshwa zao la maembe kwa ajili ya biashara. Maembe hayo yakiwa bado yapo kwenye mti yamekomaa yakisubiri kupelekwa masokoni.

Wakulima wakiwa shambani wakifanya shughuli ya uvunaji wa viazi vitamu kwa ajili ya biashara, wakivichimbua chini na kukata mimea iliyoota kwenye viazi hivyo, wakivipanga katika makreti ili kurahisisha usafirishaji wa kupelekwa masokoni.

Kijana wa kiume akiwa anakagua miche mirefu ambayo inatoa zao la nyanya kwa ajili ya biashara, akiangalia kama nyanya hizo zipo tayari kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Bibi akiwa katika shamba lenye miti mingi ya mikahawa, akiwa amechuma mbegu hizo na kuzihifadhi katika kopo dogo alilobeba, ikiwa ni rangi ya nyekundu pamoja na kijani ili kupelekwa sokoni kwa mauzo.

Mkusanyiko wa migomba mirefu na mifupi, ikiwa inatoa zao la ndizi kwa ajili ya biashara, zikiwa zimekomaa vizuri tayari kwa kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Wakulima wakiwa katika mashamba yaliyopandwa migomba mirefu inayotoa zao la mikungu ya ndizi kwa ajili ya biashara, wakiwa wanaizuia migomba hiyo isianguke kwa kutumia fito refu za miti.

Mkusanyiko wa migomba mingi iliyooteshwa katika sehemu moja, ikiwa imetoa zao la ndizi zilizopo katika mkungu kwaaajili ya biashara, zikiwa zimekomaa tayari kwa kupelekwa sokoni.

Kijana wa kiume aliyevaa shati la rangi nyekundu akiwa amebeba nanasi ambayo ni zao la biashara, akikagua kama yapo tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa mauzo.

Vijana wakiwa katika zoezi la uvunaji wa zao la vitunguu kwa ajili ya biashara, wakivichimbua chini na kukata mimea ambayo huota katika vitunguu hivyo, wakivitambaza katika jua ili vikauke na kupelekwa masokoni.

Wakulima wa jinsia na rika tofauti, wakiwa katika shughuli za uvunaji wa zao la viazi kwa ajili ya biashara, wakivichimba kutoka katika ardhi, na kuvipangilia katika magunia ili kupelekwa masokoni.

Uvunaji wa zao la viazi kwajili ya biashara, vikichimbuliwa kutoka katika shamba na kuhifadhiwa katika magunia marefu ya rangi nyeupe yakiwa yameshonewa kamba kwa juu ili visimwagike na kupakiwa katika gari ili kupelekwa masokoni.

Shamba kubwa lililooteshwa miti ya mipapai, iliyojipanga katika mistari iliyonyooka, chini kukiwa na mabomba ya maji yaliyotobolea ambayo hudondosha matone, kukiwa na mipapai mingi iliyojikusanya katika miti hiyo, ambayo hupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Vijana wa kiume pamoja na wa kike wakiwa katika mazingira ya shamba wakifanya zoezi la uvunaji wa zao la mahindi, kwa ajili ya biashara wakiyakwanyua kutoka katika miche, na kupangilia katika magunia ili kupelekwa masokoni.

Ulimaji wa zao la vitunguu kwa ajili ya biashara, vikiwa vinavunwa kwa kuchimbuliwa mashambani, na kukatwa mimea ambayo huota katika vitunguu hivyo, na kuwekwa kwenye jua ili vikauke na kupelekwa masokoni kwa mauzo.

Wakulima wakiwa katika mashamba, yaliyopandwa zao la karoti kwaajili ya biashara wakiwa katika shughuli za uvunaji wa zao hilo kwa kuchuma chini na kupangilia katika magunia ya rangi nyeupe, ili kupelekwa masokoni.

Uvunaji wa zao la mahindi kwa ajili ya bishara yakiwa yanakwanyuliwa kutoka katika mimea, yakimenywa na kuhifadhiwa katika vikapu ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Mkusanyiko wa migomba mirefu na mifupi iliyo ndani ya uzio wa ukuta,

Uoteshajii wa zao la pilipili za rangi ya njano kwa ajili ya biashara, zikiwa zimechipua kutoka katika mimea au miche mirefu ambayo imeoteshwa katika mabomba marefu yenye vitobo vidogo.

Wakulima wakiwa katika mazingira ya shamba wakifanya zoezi la uvunaji wa viazi kwa ajili ya biashara, vikiwa tayari vimekwisha pangiliwa katika magunia marefu vikisubiri kupelekwa masokoni kwa mauzo.

Shamba kubwa liliopandwa miti mingi ya mipapai kwa mstari ulionyooka, likiwa na matawi machache kwa juu pamoja na kundi kubwa la mapapai yakiwa yamening'inia kutoka katika miti hiyo yakisubiri kupelekwa sokoni kwa mauzo.

Mazao yakiwa yameoteshwa katika mashine za kisasa, ambazo hujiendesha zenyewe zinazotumika kusaidia katika ukuaji wa mimea hiyo, zikipima joto lililopo, mwanga unaotakiwa katika mazao, pamoja na namna ya umwagiliaji wa maji.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta iliyo namataili mapana ya nyuma, ikiwa inavuta chuma kizito kilicho na mapanga makali yanayo zunguka ambayo hutifua ardhi ili kurahisisha katika upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa yenye matairi madogo ambayo ina injini inayoendeshwa na mafuta, ikiwa na vyuma vikali kwa mbele; ambavyo hukata nyasi ndefu na kuviringisha katika makundi, ikiwa tayari kupelekwa kwa malisho ya wanyama au mifugo.

Mashine ya kisasa inayosukumwa kwa kutumia mikono, ambayo imefungwa vyumba vyenye ncha kali vinavyotumika kutifua ardhi au udongo, ili kurahisisha katika upandaji wa mbegu.

Mashine za kiasa zinazo vutwa na trekta ambazo zina vyuma vyenye ncha kali vilivyochongoka, vinavyotifua ardhi au udongo ili kurahisisha katika upandaji wa mbegu.

Mitambo ya kisasa au mashine ambazo zinajiendesha zenyewe, zinazotumika kutoa usaidizi wa kupanda mazao katika sehemu kubwa yenye uwazi. Mashine hiyo humwaga maji au dawa kwa muda fulani pale inapohitajika.

Mashine ya kisasa ya rangi nyekundu iliyo na vyuma vyenye ncha kali ambavyo huzunguka na kutifua udongo au ardhi, ili kurahisisha upandaji wa mazao, inayotumika kama mbadala wa jembe la mkononi.

Mashine ya kisasa ambayo inasukumwa kwa kutumia mikono, yenye injini ambayo inaendeshwa kwa kutumia mafuta, ikiwa inazungusha vyuma vyenye ncha kali, vinavyotifua ardhi au udongo, katika uandaaji wa mashamba kwa ajili ya kupandwa mbegu.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta, yenye matairi ya nyuma mapana na ya mbele madogo, ikiwa inavuta chuma kizito kwa nyuma chenye mapanga ya ncha kali, kinachotifua au kuchimba ardhi ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mazao.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi madogo ya mbele na mapana ya nyuma, ikiwa imefungwa chuma kizito kwa nyuma chenye mapanga yenye cha kali, ambayo hutifua udongo au ardhi katika maandalizi ya upandaji wa mazao au mbegu.

Mashine ya rangi nyekundu iliyo na vyuma vyenye mapanga makali yaliyonolewa, ambavyo vinazunguka na kukata nyasi refu, katika uandaaji wa mashamba kwa ajili ya kupandwa mazao.

Ufugaji wa samaki aina mbalimbali wenye rangi nyekundu na zambarau, wakiwa ndani ya maji masafi katika tenki lililotengenezwa kwa kutumia vioo. Kukiwa na mapambo ya mimea, yaliyopo ndani ya tenki hilo yenye rangi ya kijani.

Ufugaji wa samaki wa aina na rangi tofauti tofauti, wakiwa wanaogelea katika maji masafi yaliyopo ndani ya tanki lililo tengenezwa kwa kioo huku wakijitafutia chakula.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali unaofanyika katika eneo lenye uwazi mkubwa, lililochimbwa chini kisha kuwekwa plastiki ngumu, na kumwagiliwa maji masafi juu yake, pia kukiwa na wavu uliofungwa kwa juu ambao unaowalinda samaki wasiweze kuliwa na ndege.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali wengi wao wakiwa wa rangi ya dhahabu, wakiwa ndani ya maji masafi yaliyopo katika tenki lililotengenezwa kwa kutumia kioo, ndani ya maji hayo kukiwa na urembo wa mimea ambao unapendezesha sehemu hiyo.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali, unaofanyika katika bwawa lililochimbwa katika eneo lenye uwazi mkubwa na kujazwa maji masafi, huku juu kukifunikwa kwa kutumia wavu ambao unawalinda sawake hao wasiweze kuliwa na ndege.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali wakiwa ndani ya tanki lililotengenezwa kwa kutumia vioo, ambalo limejazwa maji masafi. Samaki hao wakiwa wanaogelea wakitafuta chakula.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali unaofanyika katika visima vikubwa vilivyo na maji masafi katika eneo lenye uwazi, ikiwa imetengenishwa katika makundi ambapo samaki wa aina moja hukaa kwenye kundi moja.

Mazao ya chakula yakiwa yamepangwa katika vifurushi vidogo, na kuwekwa sehemu yenye uwazi kwa ajili ya mauzo, mazao hayo ikiwa ni maharage, mahindi, unga pamoja na karanga.

Mazingira yaliyopandwa miti midogo au miche ya miti ambayo imestawi kutoka katika vikaratasi vidogo vya rangi nyeusi, ndani vikiwa na udongo ulio na rutuba pamoja na unyevu unyevu unaosaidia ukuaji wa miti hiyo.

Mazingira ya msituni, kukiwa na miti mirefu pamoja na vichaka vya kijani vilivyofunga, pia kuna barabara nyembamba ya vumbi ambayo hutumiwa na watembea kwa miguu wanaopita sehemu hiyo.

Miche ya miti midogo ambayo imepandwa katika vikopo vidogo, ambavyo vina udongo wenye rutuba pamoja na unyevunyevu unaosaidia miche hiyo kustawi, na kupangwa katika makundi ya miti ya aina moja.

Miche midog ya miti ikiwa imepandwa katika makopo madogo yenye udongo ulio na unyevuunyevu pamoja na rutuba, ikiwa imestawi vizuri na kupangiliwa kwa makundi ya miti ya aina moja.

Upandaji wa kisasa wa mboga za majani na mazao mengineyo ambayo huota katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa, pamoja na virutubisho muhimu vinavyohitajika katika ukuaji wa mimea hiyo.

Mbaba akiwa anakagua mazao yaliyooteshwa katika mabomba marefu yaliyo na matundu madogo, ambapo ndani yake kuna maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Upandaji wa mazao au mboga za majani yanayostawi vizuri kupitia katika matundu madogo ya mabomba marefu, yenye rangi nyeupe ambapo ndani kuna maji yaliyo na dawa pamoja na virutubisho vinavyosidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Upandaji wa kisasa wa mazao yanayostawi kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ambayo ndani yake Yana maji yenye virutubisho muhimu vinavyosaidia mimea hiyo kikuwa.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani ambazo zinaota kupitia katika matundu madogo ya mabomba marefu, ndani yake kukiwa kuna maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mboga hizo.

Mboga za majani aina ya chainizi zikiwa zimestawi vizuri kutoka katika matundu ya mabomba marefu, yaliyo na maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Upandaji wa kisasa wa mboga za majani na mazao mengine, ambao hauhitaji kutumia udongo, bali mizizi ya mimea hiyo hudumbukizwa katika maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Ulimaji wa kisasa usiotumia udongo, bali mimea hudumbukizwa katika maji yaliyo na dawa pamoja na virutubisho, ambavyo vinasaidia katika ukuwaji wa mimea hiyo.

Upandaji wa kisasa wamemea au mboga za majani, ambapo inaota kutoka katika matundu yaliyopo kwenye mfuniko, huku mizizi ya mimea hiyo ikidumbukizwa kwenye maji ambayo yana dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mboga hizo.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani usiotumia udongo au ardhi bali mimea hiyo huota kutoka katika mabomba marefu yenye maji ambayo yana virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Upandaji wa kisasa wa mboga za majani aina ya saro, ambazo zinastawi kutoka katika matundu ya mabomba marefu, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyohitajika katika ukuaji wa mboga hizo.

Upandaji wa kisasa wa mazao mbogamboga ambayo huchipua kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu, ambayo ndani yana maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Mfumo wa ulimaji au upandaji wa mazao yanayostawi kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu, ambayo ndani yake yana maji yenye dawa, pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Upandaji wa mboga za majani na mazao mengineyo inayoota kutoka katika matundu ya mabomba marefu, ambapo ndani yake yana maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Mazao pamoja na mbogamboga yanayooteshwa pasipo kutumia udongo, bali huchipua kutoka katika mifuniko ya ndoo za maji yaliyo na dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani zinazostawi kutoka katika matundu ya mabomba marefu, ambayo ndani yake yana maji yenye dawa pamoja na vurutubisho muhimu vinavyohitajika katika ukuaji wa mimea hiyo.

Upandaji wa mboga za majani, ambazo zinachipua kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu yaliyo na maji ambayo yana dawa pamoja na virutubisho, vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Upandaji wa kisasa wa mboga za majani, zinazostawi kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeusi, ambayo ndani yana maji yenye dawa pamoja na virutubisho, ambavyo vinasaidia katika ukuaji wa haraka wa mimea hiyo.

Ufugaji wa ng'ombe wa kisasa wenye mabakabaka ya rangi nyeupe na nyeusi, wakiwa ndani ya zizi lililotengenezwa kwa chuma, wakiwa wanakula chakula. Ng'ombe hao hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchinjwa na nyama yao kuandaliwa vizuri na kuhifadhiwa katika pakti, ili kupelekwa katika maduka makubwa kuuzwa.

Ulimaji wa zao la nyanya ambazo zinaota kutoka katika miche ya miti ya rangi ya kijani iliyosimama katika nguzo refu, nyanya hizo zikiwa za rangi ya njano pamoja na rangi kijani ambazo hupelekwa viwandawani kwa ajili ya uchakataji au usindikaji.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi ya nyuma mapana na ya mbele madogo, ikiwa inafanya shughuli za ulimaji wa mashamba kwa kutifua ardhi au udongo kwa kutumia mapanga makali, yaliyofungwa nyuma ya trekta hiyo.

Ufugaji wa kuku wengi wa kisasa katika mabanda makubwa kwa ajili ya nyama na mayai, huku wakichukuliwa na kupelekwa katika kuchinjwa na nyama yao kuandaliwa vizuri na kuhifadhiwa katika vifuko vya plastiki, ili visiweze kuharibika na kupelekwa katika maduka makubwa kwa mauzo.

Mashine ya kisasa inayoitwa trekta, ikiwa inafanya kazi ya kupalilia mazao yaliyopandwa shambani kwa njia ya mstari, katikati kukiachwa nafasi ambapo mashine hiyo inakata nyasi, au mimea iliyoota kwenye nafasi hizo zilizoachwa.

Mbegu za kahawa za rangi nyeusi, njano, kijani na nyekundu, zikiwa zimemwagwa katika sehemu ya tambarare ili zikauke, kwa ajili ya kupelekwa viwandani kusindikwa na kubadilishwa kuwa bidhaa ambayo inafaa kutumiwa.

Nyanya za rangi nyekundu zilizoiva vizuri zikiwa zinapangiliwa katika mistari juu ya mashine au mitambo iliyotengenezwa kwa chuma, ambayo husindika au kuchakata nyanya hizo na kuzibadilisha kuwa kwenye mfumo wa kimiminika na kuhifadhiwa vizuri katika makopo au pakti; tayari kwa kupelekwa madukani.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa yaliyo pandwa mazao katika mistari iliyo nyooka, kukiwa na mabomba marefu yaliyo lazwa katika mistari hiyo, na kutoborewa matundu madogo ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa mistari, kukiwa na mabomba yaliyolazwa katika mistari hiyo na kutobolewa matundu madogo ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone kwenye miche ambayo inaingia katika mizizi.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa yaliopandwa mazao kwa mpangilio wa mistari, mabomba marefu ya maji yakilalazwa katika mistari hiyo, na kutobolewa matundu madogo ambayo hurusha maji kwa nguvu kubwa, na hudondoka kama matone au mvua.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba ambapo bomba refu hulazwa katika mazao yaliyopangiliwa kwenye mstari, kisha hutobolewa matundu madogo na maji hudondoka kwa njia ya matone kwenye mizizi ya mazao hayo.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa ukitumia kifaa maalumu kinachozunguka na kunyunyiza maji kwa njia ya matone ambayo yanatokea kama vile mvua.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, ambapo mabomba ya maji hulazwa na kutobolewa matundu madogo, ambayo yanarusha maji kwa nguvu yanayotokea kama mvua.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba, kukiwa na bomba refu ambalo ni chanzo cha maji, pamoja na mabomba membamba yaliyounganishwa katika bomba hilo, na kuchomekwa katika mizizi ya miche.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika bustani, kukiwa na mabomba ya maji ambayo yamegawanyika, kila moja likienda katika mche wa mti na kumwaga maji ili yaingie katika mizizi ya miche hiyo.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba ambapo mabomba marefu, hulazwa na kutobolewa matundu madogo ambayo hudondosha matone ya maji katika ardhi, ili kuleta unyevunyevu mda wote.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa mistari, mabomba marefu ya maji yakiwa yamelazwa katika mistari hiyo na kutobolewa matundu madogo yanayodondosha maji kwa njia ya matone.

Mfumo wa umwagiliaji ambao unatumika katika mashamba makubwa yaliyopandwa mazao katika mpangilio wa mistari, huku kukiwa na mabomba marefu yaliyolazwa katika mistari hiyo na kutobolewa matundu madogo ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba yaliyopandwa mazao katika mistari iliyonyooka, ambapo mabomba ya maji hulazwa katika mistari hiyo na kutobolewa matundu madogo ili yadondoshe maji kwa njia ya matone.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, ambapo bomba refu huleta maji katika mashine ndogo; ambayo inarusha maji kwa kuzunguka, kama vile mvua inavyonyesha.

Mandhari nzuri na ya kuvutia, iliyo na nyasi fupi zilizokauka, kukiwa na kilima kirefu cha mwamba mkubwa uliotokea katikati. Wingu likiwa limetanda angani na rangi nyeupe.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye mto wenye maji safi yaliyotulia, pembezoni kukiwa na vichaka pamoja na nyasi za kijani, angani kukiwa na wingu jeupe, ambalo linaonekana katika uso wa maji hayo.

Mandhari nzuri na ya kuvutia ya maporomoko ya maji, ambapo maji hayo yamesababisha mmomonyoko wa udongo na kuacha miamba migumu na imara iliyosimama, kukiwa na watalii mbalimbali wanaotembea katika sehemu hiyo.

Mandhari nzuri inayovutia ya mazingira ya vijijini kukiwa na nyumba chache za watu, miti mirefu pamoja na nyasi fupi. Kwa mbali kukiwa na safu za milima zilizozuiliwa na ukungu.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye mto mrefu ambao unatiririsha maji taratibu, pembezoni kukiwa nyasi fupi pamoja na barabara ya vumbi ambayo hutumiwa na watembea kwa miguu.

Mandhari nzuri yenye maporomoko yaliyotokea ya miamba kukiwa na uoto wa rangi ya kijani kwa chini, pia anga likiwa na wingu zito la rangi nyeupe.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye nyasi fupi za rangi ya kijani, miti mirefu pamoja na vichaka kwa mbali kukiwa na mlima mrefu ulio na barafu nyeupe kileleni.

Mandhari nzuri ya mbuga za wanyama, kukiwa na nyasi fupi zilizokauka. Swala akiwa anavuka barabara ya vumbi, ambayo hutumiwa na magari na nyakati ni za jioni, jua likiwa linaenda kuzama upande wa magharibi, linalotoa mwanga hafifu wa rangi ya njano.

Mandhari nzuri na ya kuvutia, yenye uoto wa asili wa rangi ya kijani ambao ni miti mirefu, vichaka pamoja na nyasi fupi. Kwa mbali kukiwa na safu za milima na wingu jeupe lililotanda angani.

Mandhari nzuri na ya kuvutia, iliyo na dimbwi la maji katikati yaliyotuama, pembezoni kukizungukwa na mlima mrefu wenye miti mirefu, vichaka, pamoja na nyasi fupi.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na miti mirefu, vichaka pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani, kukiwa na mto unaotiririsha maji taratibu, kutoka katika ukanda wa juu kushuka katika ukanda wa chini.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye sehemu kubwa iliyo na uwazi, kukiwa na miti michache kwa idadi yake ikiwa ni miwili, pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani, anga likiwa na rangi ya bluu.

Mazingira mazuri yaliyo na miti mirefu pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani, kukiwa na barabara refu ya vumbi ambayo hutumika na magari. Pia kukiwa na vilima virefu.

Mandhari nzuri na ya kupendeza iliyo na vilima virefu vyenye miti, vichaka pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani, kukiwa na wingu jeupe lililotanda angani katika sehemu hiyo.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye nyasi ndefu za rangi ya kijani pamoja na miti mingi iliyosambaa katika eneo hilo, angani kukiwa na wingu la rangi jeupe lililotanda.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye miamba mirefu iliyotengeneza mlima, kukiwa na maporomoko ya maji yanayotoka katika kilele cha miamba hiyo na kushuka katika ukanda wa chini.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye mnyama twiga ambaye ana shingo ndefu na miguu mirefu, akiwa amesimama kwenye vichaka vyenye miti mifupi, kwa mbali kukiwa na majengo ya makazi ya watu, mengine yakiwa ya ghorofa.

mandhari nzuri na kuvutia yenye vichaka vilivyofunga miti mirefu pamoja na nyasi refu za rangi za kijani, kwa mbali kukiwa na vilima na wingu jeupe lililotanda angani.

Mazingira yenye ardhi iliyokauka, kukiwa na mifereji midogo ya maji inayokatiza. Pembezoni kukiwa na vichaka pamoja na miti mirefu. Sehemu hiyo ikionekana kuwa ilikuwa ni ya mto unaopitisha maji lakini yamekauka.

Mazingira ya jangwani kukiwa na nyasi kavu pamoja na barabra ya vumbi inayotumiwa na magari, kwa mbali kukiwa na vilima ambavyo vilivyotokoea kutokana na mmomonyoko wa udongo.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye vilima na mabonde, ikiwa na miti mirefu pamoja na vichaka ,nyasi fupi za rangi ya kijani, na wingu jeupe lililotanda angani.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye mti mrefu na mnene, pembezoni kukiwa na nyasi fupi zilizolala vizuri kwa mbali kukionekana mwanga hafifu wa jua. Ikionyesha ni nyakati za jioni na jua linaenda kuzama upande wa magharibi.

Mazingira mazuri na ya kuvutia ya porini, kukiwa na vichaka vilivyofungamana katika milima pamoja na mabonde, pia kukiwa na wingu jeupe lililotanda angani.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na vilima virefu, ambavyo vina vichaka pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani, katika kilele kukiwa na wingu zito na jeupe lililotanda.

Mandhari nzuri ya mbuga ya wanyama kukiwa na twiga mwenye shingo na miguu mirefu mwenye madoadoa ya rangi ya kahawia, pamoja na pundamilia wenye mistari meupe na meusi; wakiwa wanakula nyasi fupi.

Mazingira mazuri na yakuvutia, yaliyo na mnyama twiga mwenye shingo na miguu mirefu, kukiwa na nyasi za rangi ya kijani na kwa mbali yakionekana majengo ya ghorofa ambayo hutumika kama makazi au ofisi za watu.

Mandhari nzuri na ya kuvutia ikiwa na miti mirefu pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani. Kwa mbali kukiwa na safu za milima, pamoja na barabara ya vumbi ambayo hutumiwa na magari.

Mandhari nzuri na ya kuvutia ya mbuga za wanyama yenye uwazi mkubwa ambao una nyasi fupi za rangi ya kijani, miti mirefu pamoja na safu za vilima vikionekana kwa mbali.

Madhari nzuri na ya kuvutia iliyo na vilima na mabonde, miti mirefu na nyasi fupi za rangi ya kijani, kwa mbali kukiwa na ukungu na wingu jeupe lililotanda angani.

Mandhari nzuri na ya kuvutia, yenye vilima virefu vilivyo na mabonde, kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani na miti mingi iliyojikusanya katika sehemu za chini.

Mazingira yenye miti mirefu pamoja na vichaka vinene vilivyofunga, kukiwa na barabara nyembamba ya vumbi ambayo hutumiwa na watembea kwa miguu wanaokatiza katika msitu huo.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na mti mmoja mrefu barabara pana ya vumbi ambayo hutumiwa na magari, kwa mbali kukiwa na vilima virefu pamoja na anga lenye rangi ya bluu.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na mnyama twiga mwenye shingo ndefu na miguu mirefu, akiwa amesimama katika misitu iliyo na miti mifupi. Kwa mbali kukiwa na majengo marefu ya ghorofa ambayo ni makazi ya watu.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na vichaka, miti mirefu, nyasi fupi za rangi ya kijani, kwa mbali kukiwa na safu za milima na anga likiwa na rangi ya bluu.

Wafugaji wa mifugo ambayo ni mbuzi wakiwa ndani ya zizi lililotengenezwa kwa kutumia mbao, wakichomoza vichwa na kula majani ambayo yamehifadhiwa katika sehemu maalum iliyotengenezwa kwa ajili ya malisho.

Ufugaji wa mifugo ambao ni mbuzi wakiwa ndani ya zizi lililotengenezwa kwa kutumia mbao, wakiwa wanakula majani kutoka katika tawi la mti, ambalo limeshikiliwa na kijana aliyesimama nje ya zizi hilo.

Mwanamke aliyevaa koti refu la rangi nyeupe, akiwa anachota chakula kutoka kwenye mfuko na kuwamwagia kuku wengi walioko ndani ya banda; kukiwa na vyombo maalumu kwa ajili ya kunywea maji ya kunywa.

Vijana wa kiume akiwa amebeba mfuko, akimwaga chakula katika ardhi ambapo kuna bata wa rangi nyeupe, wakiwa wanakuja kula chakula hicho mbele ya banda lililotengenezwa kwa kutumia wavu.

Vijana wawili wakiwa wanafanya shughuli za ufugaji wa kuku, wakiwa wanachota chakula kwenye ndoo na kuwamwagia kukua hao ambao wamekusanyika sehemu hiyo ndani ya bando lililotengenezwa kwa uzio wa wavu.

Kijana akiwa anamwaga chakula kwa bata wengi wa rangi nyeupe pamoja na nyeusi, ambao wamejikusanya katika sehemu hiyo wakiwa wanaofugwa, ndani ya banda au sehemu iliyo na uzio wa wavu.

Mbegu za maboga zilizo ifadhiwa vizuri katika plakt,i iliyo tengenezwa kwa kutumia plastiki, kukiwa na jina la mbegu hizo pamoja na picha ya maboga pindi itakapokua.

Mbegu za mazao zikiwa zimeoteshwa katika makopo madogo ya rangi nyeusi, yaliyo na udongo wenye rutuba pamoja na unyevu unyevu, ambao unasaidia mbegu hizo kukuwa katika miche hio ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimewekwa katika sahani ndogo na kupangwa juu ya meza, zikiwa na kadi ambazi zinaonyesha jina la mbegu hizo pamoja na bei inayouzwa mafano ni mahindi, maharage, karanga, ulezi, mchele na mazao mengineyo.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika makopo madogo, yenye udongo wenye rutuba pamoja na unyevuunyevu, unaosaidia mbegu hizo kukua katika miche midogo ya rangi tofautitofauti, na kupangwa katika makundi ya mazao ya aina moja.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika mashamba kwa mpangilio wa mistari iliyonyooka, kukiwa na mabomba ya maji ambayo yametobolewa matundu madogo yanayodondosha matone ya maji katika miche hiyo.

Mbegu za zao la nyanya, zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika pakiti ya plastiki, ilizisiweze kuharibika. Katika kifungashio hicho, kukiwa na jina la mbegu, picha ya mimea pindi itakapokua, pamoja na uzito wa pakiti hiyo.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika vikopo vidogo, vilivyo udongo wenye rutuba pamoja na unyevunyevu unaosaidia mbegu hizo kustawi katika miche midogo ya rangi ya kijani, na kupangwa katika makundi ya mazao ya aina moja.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika shamba na kuchepua katika miche midogo ya rangi ya kijani, kutokana na upatikanaji wa maji ambao, huletwa na mabomba marefu yaliyotobolewa, yanayodondosha maji kwa njia ya matone kwenye udongo huo.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika pakiti za plastiki, na kupangwa juu ya meza katika safu mbili. Zikiwa na majina ya mbegu hiyo pamoja na picha pindi mimea hiyo itakapokua.

Mbegu za mazao ya shambani zikiwa zimepandwa katika udongo wenye rutuba na unyevunyevu, zikiwa katika hatua za kwanza za ukuaji zikichepua miche midogo ya rangi ya kijani.

Vijana wanne wakiwa wamesimama katika bustani ndogo iliyotengenezwa vizuri kwa mfumo wa matuta, wakiwa wanapanda mbegu za mazao kwa kutumia mikono yao.

Mbegu za mazao ya aina tofautitofauti zikiwa zimehifadhiwa katika vifuko vidogo vya plastiki, na kuning'inizwa katika rafu za chuma, kukiwa na maandishi yenye jina la mbegu hiyo katika mifuko pamoja na picha ya mazao hayo pindi yatakapokua.

Upandaji wa mbegu za mazao katika makopo madogo, yaliyo na udongo wenye rutuba pamoja na unyevuunyevu. Mbegu hizo zikistawi katika miche midogo ya rangi ya kijani, na kupangwa katika mazao ya aina moja, katika eneo kubwa lenye uwazi wa kutosha.

Mbegu za kabichi zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika kifuko cha plastiki, ambacho kina jina la mbegu hiyo kilichoandikwa picha ya kabichi pindi itakapokua pamoja na uzito wa pakiti hiyo.

Mbegu za mboga za majani, zikiwa zimehifadhiwa katika pakti iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki, ili zisiweze kuharibika katika mfuko huo nje kukiwa na jina la mbegu, picha ya mmea huo pindi utakapokua pamoja na uzito.

Kundi la vijana wa kike na wa kiume, wakiwa katika maeneo ya shambani, wakiwa na mbegu za mahindi ambazo wamezijaza katika magunia ya rangi nyeupe, wakisubiri kupelekwa mashambani kwa kupandwa.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa mashambani na kustawi katika miche midogo ya rangi ya kijani, huku kukiwa na mabomba marefu ya maji yaliyotobolewa, na kurusha maji kwa njia ya matone kwa nguvu kubwa, kama vile mvua.

Mbegu za mazao, zikiwa zimeoteshwa katika vikopo vidogo vilivyo na udongo wenye rutuba na unyevunyevu, ikiwa imestawi katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa mashambani, na kustawi katika miche midogo ya rangi ya kijani, kutokana na mabomba ya maji ambayo umwaga maji kwa njia ya matone katika miche hiyo, inayosaidia ukuaji wa hizo mbegu.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika makopo madogo, yaliyo na udongo wenye rutuba pamoja na unyevunyevu, yakiwa yamestawi katika miche midogo ya rangi ya kijani na kupangiliwa katika makundi ya mazao ya aina moja.

Daktari wa mifugo akiwa amesimama nje ya mabanda ya mbwa, yenye milango pamoja na mbwa hao wakiwa mazingira ya nje wakirandaranda huku na kule.

Vijana wawili wa kiume wakiwa wamesimama pamoja na mbwa wa rangi ya kahawia katika barabara nyembamba, iliyotengenezwa na simenti pembeni kukiwa na sufuria au vyombo ambavyo vinatumika kwa malisho ya mbwa huyo.

Mbwa wawili wakiwa ndani ya uzio uliotengenezwa kwa kutumia chuma pamoja na wavu, ndani kukiwa na mabanda madogo mawili, pamoja na vyombo ambavyo vinatumiwa kwa malisho ya chakula pamoja na maji.

Banda dogo la mbwa lililotengenezwa kwa kutumia mbao, lenye milango miwili pamoja na vyombo ambavyo hutumika kwa ajili ya malisho ya mbwa hao, likiwa ndani ya uzio uliotengenezwa kwa kutumia mbao.

Daktari wa wanyama wa kufugwa aliyevaa koti refu la rangi nyeupe na kofia kichwani, akiwa amemshikilia mbwa mdogo mwenye manyoya ya rangi nyeupe, na kumuweka juu ya meza ili kumfanyia vipimo.

Mabanda madogo ambayo yanatumika kufugia mbwa yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, yakiwa na milango midogo pamoja na madirisha yaliyotengenezwa kwa kutumia wavu na paa la mabati.

Nembo iliyotengenezwa katika muundo wa duara ikiwa na kichwa cha mbwa, paka na ndege katikati ambayo ina maneno yaliyoandikwa “keti kea” ikiwa inaonyesha kuwa nembo hiyo inahusika na utunzaji wa wanyama wa kufugwa.

Kijana akiwa amepanda farasi wa rangi ya kijivu akimuendesha katika barabara nyembamba ya vumbi, pembezoni kukiwa na miti membamba na mirefu huku farasi mwingine wa rangi nyeusi akiwa anawafata kwa nyuma.

Nyoka warefu wa rangi nyeusi na kijivu ambao wanatembea kwa kutambaa, wakiwa wamelala katika kona ya chumba ambacho kina nyasi zilizokauka.

Ndege waporini akiwa ametua katika tawi kavu la mti, akiwa na manyoya ya rangi nyeupe na bluu, mdomo wake ukiwa umechongoka kwa mbele na miguu mifupi iliyo na kucha refu.

Mnyama ambaye ni mamba akiwa pemebezoni mwa mto wenye maji mengi. Mnyama huyo huishi majini ana ngozi ngumu, mkia mrefu, kucha za miguuni pamoja na meno yake yana ncha kali, na huwa anakula nyama.

Mnyama wa porini ambaye ni tembo, akiwa ananyweshwa maziwa kwa kutumia chupa refu na kijana aliyevaa koti refu la rangi ya kijani na kofia akiwa amevaa kichwani.

Mnyama wa porini ambaye ni twiga mwenye shingo ndefu miguu mirefu, akiwa na mabaka mabaka ya rangi nyeupe akisimama katika mazingira ya pori yenye miti mirefu, vichaka pamoja na nyasi fupi.

Mnyama wa porini anayeitwa tembo mwenye uzito na umbo kubwa, akiwa ana masikio makubwa na mkonga mrefu anaotumia katika kula chakula pamoja na kunywa maji.